Kwenye duka hili tunaona ni duka la mavazi, na limeweza kuwekwa katika sehemu tofauti tofauti ,mavazi aina ya shati, kuna hadi zile nguo refu.

Katika duka hili tunaona uuzaji wa mavazi. Ni ya jinsia ya kike na kiume. Hata kuna bei imewekezwa pale kwa ajili ya surupwenye ambayo ni shilingi mia saba.

Kwenye duka hili, tunaona ni duka la mavazi na viatu, na imeweza kupangiliwa vizuri, kwenye rafu za mbao, upande wa kushoto kuna fulana na pia kuna koti za rangi tofauti.

Duka hili duka la kuuza nguo. Nguo aina mbalimbali kwa mfano shati hata pamoja na surupwenye. Nguo hizi za jinsia ya kike pamoja na kiume.

Kwenye duka hili tunapata mavazi ya kike pamoja na kiume. Kuna aina ya sketi, kuna hadi shati na hapo kando kuna kiti cha kukalia ukisubiria.

Katika picha hili tunapata duka la kisasa linalouza mavasi ya kina dada pamoja na viatu vya kike na kiume pamoja na peki pamoja hata na shati.

Duka hili ni duka la mavazi ambalo linashughulikia ama linauza mavazi ya kijinsia ya kiume. Kuna pale koti aina kadha ya size tofauti. Hata kuna zile ambazo zimewekwa kwenye mapakiti hadi kuna pia mashati na zimegawanywa pia katika row tofauti kulingana na ile size.

Duka hili ni duka la vipodozi vya wanawake. Kwa vipodozi hivi, kuna ushanga pale, kuna hadi mavazi aina tofauti, kuna hata vibeti pamoja hata na kofia aina kadhaa. Ni duka ambalo linashughulikia urembo wa kina mama.

Duka hili ni duka la uuzaji wa nguo, kando na nguo kuna hadi vikapu na kando na vikapu, mandhari yake ni mandhari ya kuvutia sana.

Hili ni duka linalouza nguo, nguo aina kadhaa hasa hapa wanauza shati. Shati ambazo ziko katika rangi tofauti na size tofauti. Hapo juu kuna bei wamekatiwa na asilimia arobaini.

Kwenye picha hii tunaonyeshwa gari jeusi, ambayo ni aina ya Toyota lenye nambari ya usajili KDQ 076 Q na limeegeshwa katika eneo la maegesho karibu na jengo la kibiashara.

Kwenye picha hili tunaona kuna gari la rangi ya nyeupe gari hili ni la katika regeshwa hapa, yanafanywa kuweza kutambulika kwa wale ambao ni wanunuzi.

Kwenye picha hili tunaona gari, gari hili lina rangi ya fedha na imeegeshwa juu ya barabara yenye matofali, gari lina nambari ya usajili KBV 949E.

Kwenye picha hili tunaona gari la abiria aina ya matatu. Rangi yake ni ya kijivu. Limeegeshwa kando ya barabara karibu na eneo lililoko na mlima.

Katika picha hii tunaona kuna gari ya rangi nyekundu imeweza kuegeshwa hapo kando yako katika bustani mahali ambapo kuna miti aina ya kijani kibichi gari hili aina ya tuktuk.

Kwenye picha hii tunaona watu pamoja na magari. Magari yameweza kuegeshwa kando na hapo pia tunaona kuna wale ambao wameketi juu ya magari zile.

Trela hili la rangi ya nyekundu imeweza kubeba gari kadhaa, haswa magari zaidi ya tano. Kuna ile sakafu ya kwanza na hata sakafu ya pili. Iko kwenye barabara inaendeshwa.

Hili ni gari la rangi ya manjano aina ya KPF 200 . Limeweza kuegeshwa hapa kando, kando na nyasi ya kijani kibichi .

Gari hili aina la Nissan, ni la rangi nyeupe, lina magurudumu manne. Limeweza kufanywa usafi na limewekwa pale angalau kuweza kuanza safari. Iko katika hali nzuri.

Gari hili, gari ambalo limeegeshwa kando hapa ni gari la miguu minne. Na gari ambayo iko na vioo na nyuma yake pia kuna gari nyekundu. Na kando yake kuna mahali ambapo watu wanakula.

Hili ni duka la maonyesho ya gari aina tofautitofauti. Hapa tuna gari ya rangi ya manjano na pia kuna gari ya rangi nyeupe, na hapa katika duka hili zimeegeshwa hapa kwa minajili ya kuweza kuziunganisha ikakuwe gari kamilifu.

Hili ni gari ambalo limeweza kuegeshwa kando. Tumeweza kufungua lile boneti tukaweza kupata ndani mwake. Sehemu ya ndani kuna engine . Engine ambayo inafanya kazi pamoja na yale mengine yanayohusika na engine katika gari hili.

Kwenye picha hii tuko pale katika soko. Soko hili linahusika na uuzaji wa matunda. Kuna yule ambaye anashughulika katika kusaidia mnunuzi kuchagua matunda.

Kwenye picha hili, tunaona tuko katika soko. Soko hili linauza bidhaa kadhaa mojawapo ikiwa ni ndizi na pia hata vitunguu.

Kwenye picha hili ,tunaone katika soko hili ni soko la kuuza viatu. Viatu vya aina tofauti kuna viatu vya kina dada na pia vya wanaume.

Kwenye picha hii, tuko ndani ya soko. Soko hili lina wanunuzi ni lina wauzaji ambapo wanauza matunda tofauti. Kuna maembe, kuna hata ndizi na kadhalika.

Kwenye picha hili, tuko kwenye soko. Soko hili ni soko ambalo linauza bidhaa kadha wa kadha, tukianzia nyanya, dhania, kuna hoho, kuna pia hata kuna machungwa.

Hapa ni soko, soko la mnada, ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa, mojawapo ikiwa ni vikapu. Vikapu ni vya saizi tofauti.

Kwenye picha hili, tunaona soko linalouza aina kadhaa na rangi tofauti tofauti ya vikapu hivi, vikapu ambavyo vinatumika katika kubebea bidhaa.

Hapa tunaona soko. Soko hili linahusika na uuzaji wa vitu kadhaa mojawapo ikiwa nyanya, kuna kitunguu pamoja na viazi.

Katika soko hili limejaa mboga ya aina tofauti kuna mboga ya kienyeji ,kuna zile ambazo zimefungwa kando kando, kuna cabbage naweza kuona hata matunda kadhaa.

Hapa ni sehemu ya duka kadhaa. Katika uwanja huu, kuna duka ambazo zinauza matunda, kuna ile ambayo inauza mboga, na ndani mwake kuna watu wanatembea katika barabara hili ndogo, ambao ni wanashughulika katika kutafuta cha kununua. Hata pia, kuna ghorofa kando yake.

Mwanadada huyu ambaye ako katika duka hili la mnada anauza karoti, anauza hadi dania, pale pia kuna ndizi na amevaa hadi lile gwanda la kufanyia kazi pale katika hilo duka lake.

Kwenye picha hili, tunaona gorofa refu sana ambalo lina sakafu zaidi ya nne. Na limeweza kuzingirwa na miti hii na pia ukuta.

Kwenye picha hii tunaona bango la citi rise residency ambayo maegesho yake ni pale Westlands. Kando yake kuna ghorofa, ghorofa ina sakafu zaidi ya tano.

Kwenye picha hii, tunaona kuna mchanga na kuna ghorofa ambayo iko na sakafu zaidi ya tatu na hii ni mali isiyohamishika.

Kwenye picha hii tunaona nyumba ya kifahari, nyumba ambayo imewezakujengwa haina ghorofa, haina sakafu. Ni nyumba ya chini na imejengwa kando yake kuna ukuta.

Mahali hapa katika uwanja huu kuna ukuta mrefu, na ukuta huu unazingira ghorofa. Ghorofa hii iko na sakafu tano, na majumba kadhaa.

Hili ni bango katika gorofa hili nyeupe. Bango hili linazungumzia mambo na uuzaji wa nyumba hasa pale Lavington Symphony Residence inayoenda kwa shilingi dola elfu arobaini.

Gorofa hili, ni gorofa linaloitwa Bonasta, gorofa ambayo iko na vyumba ambavyo unaweza kukomboa na kulipa liko katika mandhari mazuri.

Hili ni bango linalozungumzia ghorofa zinazojengwa ya Highway Heights maeneo ya Kilimani na wako na namba ya simu pale kama mtu anataka kuulizia kiwango ama malipo.

Bango hili linazungumzia ghorofa la Hayat Heights , amabalo ujenzi wake unaendelea na liko na nyumba kadhaa ambavyo bei yake vinaanzia kuanzia milioni nane. Iko na vyumba viwili na pia kuna malipo ya kuanzia miezi thelathini. Kuna nambari ya tovuti pale unayopiga kupata maelezo zaidi.

Bango hili linazungumzia uuzaji wa nyumba pale maeneo ya Lavington inayoitwa, symphony residents. Ile uuzaji inaanzia kuanzia dola elfu arobaini.

Kwenye picha hili, tuko katika soko kuu. Soko hili linauza bidhaa kadhaa, mojawapo ikiwa ni vitafunio. Pia pale kuna biscuti na kuna yule ambaye anashughulika.

Katika picha hii tunaona tuko katika duka. Duka hili linahusika na kuuza vitu za watoto. Tunaona viti vya watoto na pia tunaona pia kuna baiskeli.

Picha hili linaonyesha soko kubwa ambalo linahusika katika uuzaji wa bidhaa mojawapo ikiwa gari za watoto na pia kuna baiskeli.

Katika picha hili tunaona sehemu ndani ya duka kubwa ambapo kuna vyakula mbalimbali vya kukaushwa, za nafaka ambazo zimepangwa vizuri. Vyakula hivi vimepangwa kwa safu.

Hili ni duka linalouza bidhaa kadha wa kadha. Hapa tunaona kuna soda zinauzwa. Kando na hio tunaona paketi ya biskuti aina ya, manji.

Hili ni duka linaloshughulika kuuza vitu kadhaa. Kuna Hot Deli ambapo ni mahali pa kuuzia chakula moto. Kuna yule ambaye amebeba ile basketi akibeba vitu ndani mwake na hapa kando pia wanauza battery .

Hili ni duka kubwa ambalo linauza vitu tafauti kwa mfano hapa tuko katika maeneo ya sweet kuna calvary kuna kwenye mkebe na kuna watu wamepanga laini mbale wanaomba kuhutumiwa baada ya kuweza kujukua vile vitu ambao wanaitaji.

Duka hili linauza dawa ya meno aina tofauti, aina ya Colgate, Kuna aina ya Sensodyne pamoja na bei yake. Kando pia wanauza miswaki ya bei nafuu.

Duka hili ni duka ambalo linashughulikia kuuza viatu aina kadhaa vya rangi pia tofauti na kwa viatu hivi vina bei ambavyo vimewekwa pale juu ya kuweza kusaidia kuona.